Hawa ni wachezaji mpira wako kwenye mjuano, kwa mbali unaonekana kuwa na mashabiki wengi walioketi pale, wachezaji hao wanaonekana kuwa wamevalia jezi za rangi ya tofauti, kuna wale waliovalia jezi ya rangi ya nyekundu na ingine rangi ya kijani.

Hili ni ofisi, ofisi hili ni la Huduma Kenya Services, pale kuna information desk , jengo hili linaonekana li katika hali ya kuendelea kujengwa, pia jengo hili limepakwa rangi vizuri.

Hapa ni ofisini. Ofisini humu mna watu walioketi. Mmoja anonekana amesimama akiwa anawahutubia wenzake. Pale kwa mbali kunaokena kumeandikwa cheti cha kuzaliwa na cheti cha kufa.

Humu ni ofisini . Ofisini humu ni mwa Huduma Kenya Service pale kunaonekana kuwa na mhudumu anayemwongelesha mteja . Mhudumu huyu anaoonekana akimuuliza maswali kadhaa.

Humu ni ofisini. Pale mnakompyuta na kamera iliyoko pale. Pia pale kuna watu waliovalia suti, na mmoja naye anaonekana akiwa ameinama kupiga sahii akitumia njia ya kiteknolojia.

Humu ni uwanjani .Pale mna mashabiki waliojaa pale wakishabikia timu yao inayocheza uwanjani. Pale kuna maandishi makubwa yanayosoma Nyayo Stadium . Watu wanaonekana kuwa wachangamfu.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa aina ya mpira ,wachezaji hawa wanaokena wakiwa wamevalia chezi ya (SC)blue(SC) na nyuepe, kwenye ukumbi kuna mashabiki wengi waliohudhuria hafla hii.

Hivi ni vitambulisho Kwa vitambulisho hivi, vinaonekana vimepangwa ipasavyo. Vitambulisho hivi vimewekwa ndani ya kasha. Kuna kasha tofautitofauti na kuna iliyo na lebo

Huyu ni Raisi Uhuru Mwigai Kenyatta. Kando yake, ni Bi. Margaret Kenyatta. Raisi anaonekana akiwa ameinua Bibilia yake, akila kiapo kabla ya kuingia ofisini.

Hawa ni wachezaji. Wapo katika mchezo. Timu moja wanaoonekana wakiwa wamevalia jezi yenye rangi ya samawati na nyeupe. Wengine wanaonekana wakiwa wamevalia jezi ya kijani na nyeupe kwa umbali. Pia kule kuna mashabiki wengi walioketi.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa aina ya mpira kwa mbali kuna jina linaonekana limeandikwa League . Pia kuna watu wanaoneakana kwa umbali, mchezaji mmoja anaonekana akishangilia.

Huyu ni jaji mkuu wa Kenya Martha Koome, jaji huyu anaonekana kuwa ameshika vyeti mikononi akimpa mwenzake. Pale nyuma kuna watu walio tabasamu wakiwa wamesimama kupigwa picha.

Hapa ni ofisini mwa huduma Kenya. Ofisini humu mna wahudumu walioketi. Pale kuna watu waliopanga foleni wakiongoja kuhudumiwa. Pia kuna mhudumu moja anaonekana akibofya kompyuta.

Huyu ni mtukufu Rais William Samoei Ruto. Anaonekana kuwa amekutana na majaji walio pale. Kwa umbali kuna nyuta za chuma zilizo na rangi ya nyeusi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa wanashangilia. Wengine wanaonekana wakiwa wameketi na wengine wanaonekana wakiwa wamesimama. Mmoja anaonekana akiwa amejifunga bendera la Kenya shingoni.

Hiki ni kituo cha huduma. Huku kuna watu waliopanga foleni mikononi wakiwa na stakabadhi. Kuna mama anayeonekana pale akiwa amebeba mwanawe mgongoni. Kwa mbali kuna nyumba zilizooneka zinazo rangi ya nyeupe.

Hawa ni wachezaji wa mchezo wa voliboli. Wachezaji huu wanaonekana wakiupinga mpira usiende upande mwingine ila mmoja anaonekana akiupiga ukielekea upande mwingine pia kwa umbali kuna mashabiki walioketi pale.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa ni wa mchezo wa mpira, mashabiki hawa wanaonekana kuwa wamevalia jersey ya rangi ya nyeupe na samawati. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa wenye furaha na kutabasamu mno.

Hapa ni kwenye ofisi. Ofisini humu, mna watu waliopanga foleni. Wengine wakiwa wameketi wakingojea huduma. Watu walio kwenye ofisi hii wanaonekana wakibofya maneno kwenye kompyuta.

Huu ni uwanja unaotumika na wanariadha kwenye mashindano ya mbio. Mle kuna watu ambao waliokaa kujionea mambo yatakayojiri. Pia mna wanariadha ambao wanangoja mchezo huu .

Hii ni kifungu , kifungu hiki ni cha judicial service commission kifungu hiki kina maneno yalio andikwa kwa kimombo kama internship attachment policy for the judiciary .

Huyu ni aliyekuwa naibu raisi wa Kenya, Rigathi Gachagua. Pale anaonekana kuwa ofisini. Pia anaonekana akiwa ananakiliwa vidole. Pia kuna watu pale wanaotazama kwa umakinifu.

Hawa ni wanaharakati, wanaharakati hawa wanaonekana wakiwa wanaandamana mkononi mwao mna bendera ya Kenya na pia kuna bango lililoandikwa HSBC pia kuna mtu wa nchi ya kigeni anaye anaonekana pale.

Hiki ni cheti cha kuzaliwa. Cheti hiki ni cha rangi ya nyeupe. Cheti hiki kina maneno ya rangi ya nyeusi na nyeupe. Cheti hiki kimepigwa sahihi na pia kinaonekana kuwa na maneno yaliyo banwa.

Humu ni kando ya barabara. Humu kuna mtaro uliojaa uchafu mwingi. Mtaro huu unaonekana kuwa umefungana kwa sababu ya uchafu. Pale kuna watu wanaonekana wakitembea kando kando mwa barabara hilo. Pia magari yanapita pale.

Huyu ni Rais wa Kenya anayejulikana kama Rais Mtukufu William Samoe Ruto. Kando yake ni Bi. Rachel Ruto. Rais anonekana akiwa ameinua mkono wake wa kulia akiwa ameshikilia bilia akila kiapu.

Hawa ni mashabiki wa mpira. Wanaonekana kuwa, wenye kutabasamu na wenye furaha. Mle nyuma, kuna mashabiki wengine walioonekana kuwa wameketi na pia wana utulivu mwingi. Mashabiki hawa, wanaoneka kushangilia timu yao iliyoko uwanjani.

Humu ni pahali penye maji, pale kunaonekana kuwa na mtaro ulio na maji mengi, kwa mbali kunaonekaana kuwa na barabara ambamo pikipiki na watu wanapita, pia pale kuna mahali kuna ukuta mrefu unaoonekana.

Huyu ni jaji mkuu anayetambulikana kama Martha Koome anakula kiapo ndipo aingie ofisini kufanya kazi kwenye serekali kuu ya Kenya. Mle nyuma mnaonekana mna bendera mbili ya rangi zinazojumuisha bendera ya Kenya.

Hapa ni (SC) immigration office (SC), ama ofisi ya uhamiaje watu wanaonekana kuketi kwenye viti zilizoko pale wakiwa waeshikilia nyaraka, pia wanaonekana wakisimama kwenye (SC)counter (SC) wakihudhumiwa.

Humu ni ofisi, ofisini humu ni mwa huduma Kenya pale kuna mpokeaji wageni aliye keti pale anayeonekana akiwa amevalia barakoa pia ukutani kunaonekana kukiwa kumeandikwa kizima moto.

Huku ni kibandani ambamo mchuuzi Anauza chakula mchuuzi huyu anaonekana kuwa amezawadiwa mwavuli huku imeandikwa Milicent Omanga yaani mama miradi.

Humu ni ofisini, ofisini humu kuna komputa pale komputa hii mtu anayetumia yupo mtandaoni. Mtandao huu ni wa Niwasco pale kuna maandishi yanayosoma new connection request.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kikapu wachezaji hawa ni wa jinsia wa kike, moja anaoneka akiwa amevalia jezi ya samawati na mwingine ya nyekundu. Kwa mbali kunao mashabiki walio keti pale wakitazama mpira.

Hili ni zizi la mahakama, yani The Judiciary Tribunal pale Kuna watu walio keti na pia Kuna wengine wamesimama nyuma yao. Wanaonekana ni kanakwamba wanapigwa picha.

Hawa ni mashabiki . Mashabiki hawa ni wa michezo. Mashabiki hawa wanaonekana kuwa na furaha. Mikononi mwa mashabiki hawa wameshikilia bendera ya nchi ya kenya. Iliyo na rangi ya nyeusi, nyekundu, kijani na nyeupe.

Humu ni kwenye ofisi za serikali za Huduma Centre. Kunaonekana kwamba aliyekuwa spika wa seneti Muturi anafanya ukaguzi wa ofisi hizi.

Hawa ni mashabiki. Mashabiki hawa, wanaonekana wakiwa watulivu. Wengi wanaonekana wakiwa wametabasamu wakiangalia mchezo unapoendelea. Wengine wanaonekana wakiwa wamesimama kule nyuma.